Nyaya zinazosafirisha umeme kwenda kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo makazi ya watu zimesimamishwa na kupita karibu na jengo. Nishati hii husambazwa kwa wingi kutokana na matumizi yake kuongezeka, kwa hivyo miundombinu yafaa itunzwe na kuboreshwa mara kwa mara

Nyaya za umeme pamoja na nguzo vimepita karibu na makazi ya watu. Transfoma imeunganishwa na vifaa vyake maalumu ili kuifanya nishati hii muhimu iwafikie watumiaji bila kuleta madhara. Yapo maghorofa mawili pembeni ambayo yananufaika na huduma hii ya umeme.

Uzio uliojengwa kwa ukuta wa tofali na kuwekewa geti la chuma, umezungushiwa nyaya maalumu juu yake kwaajili ya ulinzi. Nyaya zinazosafirisha umeme zimepita karibu yake, ikiwa ni uthibitisho tosha wa namna nishati hii muhimu inavyowafaa wengi kwa matumizi mbalimbali.

Mwanaume anayetumia pikipiki kusafirisha vitu mbalimbali pamoja na watu, amefika kuchukua mzigo wa nyasi. Anaupeleka kwenye kwenye chombo chake hicho ili aupakie na kuufikisha panapohusika. Usafiri huu hupendwa na watu wengi kwa sababu ya uharaka wake, hasa kwenye maeneo ya mijini ambayo yana msongamano wa magari mengi barabarani.

Magari yanapita kwenye barabara ya lami yakiendeshwa kwenda uelekeo mmoja. Ziko barabara mbili zinazotenganishwa na vichaka vya nyasi katikati. Kwa mbali kuna daraja la chuma huku pembeni kukiwa na miti na mabango mbalimbali.

Katika muda wa usiku, mji unavutia kwa taa mbalimbali zinazowaka zikimulika kutokea kwenye majengo na zikiwemo zile za barabarani, magari nayo yanaendelea kupita huku madereva wake wakiifurahia miundombinu bora na kiwango cha juu inayowawezesha kufanya safari zao kwa urahisi na utulivu.

Eneo la mjini lenye majengo mengi, marefu kwa mafupi pamoja na watu wengi wanao pitapita wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Iko barabara kubwa ya lami huku magari mbalimbali yakiwa yanakwenda juu yake yakiwemo ya watu binafsi na yale ya biashara yanayobeba abiria au mizigo.

Ujenzi wa barabara unaendelea katika moja ya eneo lililo katikati ya makazi ya watu. Gari kubwa linaendeshwa na dereva likishindilia lami inayomwagwa huku mwanaume mwingine akiwa anasawazisha . Uboreshwaji wa miundombinu ya usafirishaji ni muhimu sana kwa maendeleo ya watu na nchi kwa ujumla.

Gari maalumu linalotumika kubeba takataka, limeegeshwa karibu na nyumba za watu kwa ajili ya kukusanya uchafu. Tayari sehemu ya nyuma imeshajaa mifuko mingi na viroba, ambapo wanaume watatu wamesimama juu yake ili kupanga vizuri, wakiendelea kupokea taka nyingine kutoka kwa watu wengine wawili walioko chini. Udhibiti wa taka unalenga kupunguza uchafuzi wa mazingira na magonjwa mbalimbali.

Watu kadhaa ambao wengi wamevalia nguo za rangi nyekundu na moja ya kivaa fulana ya bluu bahari, wako barabarani wakifanya usafi wa mazingira, wanatumia vifaa kama vile koleo, mifagio na toroli, wanaloliwekea uchafu kwa ajili ya kuupeleka mahali pa kuhifadhi. Magari na watu wanaendelea kupita, kwa shughuli zao za kila siku.

Takataka zimefungwa katika mifuko mingi midogo na kuwekwa nje karibu na geti la bluu, ili wanaokusanya wanapopita waweze kuichukua kwa wepesi na kuipeleka dampo. Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwanajamii kwa kuanzia majumbani hadi kwenye mitaa kwa lengo la kujiepusha na uchafu unaoleta madhara kwenye afya na maisha ya watu.

Wanaume watano wanafanya kazi ya kuoakia uchafu na kuupanga vizuri kwenye gari kubwa wakiutoa kwenye majumba ya watu tayari gari hilo limeshajaa na wanaendelea kuushindilia kuuhifadhi mbali na makazi ya watu. Huduma hii husaidia sana kwenye kutunza mazingira na kupunguza uchafuzi unaoweza kuleta magonjwa.

Gari kubwa la kijani lina mashine inayoweza kuchukua chombo cha uchafu kutokea chini na kumwaga kwenye eneo la nyuma, pipa dogo la bluu lililokusanya takataka za majumbani zinazowekwa kwa muda mfupi, imeinuliwa juu tayari kuhamishia kwenye sehemu ya wazi ya gari hilo, ili upelekwe dampo kutupwa.

Gari kubwa ambalo kichwa chake ni cheupe huku sehemu ya nyuma ikiwa ni ya kijani, imesimama barabarani karibu na nyumba. Linafanya kazi ya kuzungukia mitaa na makazi ya watu ili kukusanya takataka zote na kuziondoa kwa lengo la kuepuka uchafuzi wa mazingira.

Gari ya njano aina ya tingatinga liko dampo likisawazisha rundo la takataka zilizomwagwa hapo. Wako wanaume wawili wanaotafuta mabaki ya vitu mbalimbali, wanavyoweza kwenda kuvitumia tena, hali ambayo si salama kiafya kwa kuwa hawana vifaa maalumu vya kuwakinga. Ukusanywaji wa uchafu katika maeneo yaliyotengwa, husaidia kuondoa milipuko ya magonjwa mitaani.

Dampo linalotumika kutupia takataka ili zikae hapo kwa muda mrefu, imejaa uchafu mwingi ukiwa ni wa aina mbalimbali. Liko gari jeupe kubwa ambalo limefika kumwaga taka na kuna watu wanazipakuwa, huku wengine wakiwa wamekaa juu yake sehemu ya mbele. Kuna wanaume kadhaa pia ambao wako wanachakuachakua wakitafuta vitu ambavyo wanaweza kuvitumia tena.

Chombo kidogo mfano wa kikapu au kitenga kilicho wazi kina uchafu wa karatasi, chupa na kikontena laini cha plastiki, watu wametupa vitu hivyo humo ili kuepuka kuyachafua mazingira na kuhakikisha yanakua safi. Vifaa hivi huwekwa kwenye maofisi au majumbani kwa lengo la kuhifadhia taka kwa muda mfupi.

Watu wawili waliovaa mavazi na vifaa vya kujikinga, wanaweka uchafu nyuma ya gari kubwa linalopita kwenye makazi ya watu kuzikusanya. Limesimama kwa muda pembeni ya nyumba na miti ili upakiaji uendelee na linatumia barabara ya mtaa yenye lami.

Dambo la takataka limejazwa kwa uchafu mwingi wa aina mbalimbali ambao mwingine umekaa hapo kwa mda mrefu, huku magari yakiendelea kufika na kumwaga nyinginezo. Eneo hili limepakana na miti, vichaka na majani; ikiwa ni mbali na makazi ya watu kwa ajili ya usalama wa kimazingira. Pia kuna nguzo za umeme zilizopita karibu.

Takataka nyingi zilizosafirishwa na maji wakati wa msimu wa mvua zimekwama mtaroni, hali hii husababisha majitaka yasipite vizuri yakiwa ni matokeo ya utupaji taka wa kiholela; hatari ya jambo hili ni kwamba kunaweza kutokea mafuriko yanayoweza kuhatarisha maisha ya watu au uharibifu wa miundombinu mbalimbali.

Watu kadhaa wamekusanyika kwenye eneo la wazi lililotumika kuweka takataka, na wamefika hapo ili kupasafisha kwani ni karibu sana na makazi ya watu. Wanaondoa uchafu wote na kuupakia kwenye gari kubwa lililoko pembeni, ili kuhamisha kwa usalama wa afya za binadamu. Wanatumia vifaa mbalimbali ikiwemo toroli na makoleo.

Mifuko miwili mikubwa ya nailoni imejazwa uchafu na kufungwa kwa juu. Imetofautishwa kwa rangi ili iwe rahisi kutambua aina ya taka zilizopo kwenye kila mfuko, na kuzihifadhi kwa tahadhari. Mara nyingi utaratibu huu, hupatikana kwenye mahospitali.

Ni ndani ya bafu lililojengwa kwa kuwekwa marumaru tofauti ukutani na sakafuni. Juu ya sehemu iliyoinuka kuna nguo pamoja na kichupa kidogo cha marashi. Vilevile chini kuna viatu na chombo maalum cha chuma kinachotumika kutupia uchafu unaozalishwa humo. Usafi wa maliwato ni muhimu kwa afya ya watumiaji.

Vyombo vya plastiki vimewekwa kwenye eneo la nje lililojitenga lenye miti mingi, vyote vina rangi ya njano, vikiwa vimefunikwa juu na kuwa na matairi mawili madogo ya chini katika upande mmoja, vimeandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia takataka ili kuyatunza mazingira.

Mabomba kadhaa membamba yamelazwa chini katika eneo la nje yakiandaliwa kwa ajili ya kuchimbiwa ardhini ili kusafirisha maji safi na salama. Katika sehemu hiyo kuna nguo zinazoning'inia kwenye kamba ikiwemo taulo la njano ambazo zimeanikwa baada ya kufuliwa. Huduma ya maji ni muhimu kutokana na kuhitajika sana kwa matumizi mbalimbali.

Gari kubwa lenye rangi nyeupe na bluu limeegeshwa katika eneo la makazi ya watu, wanaume wawili wamesimama pembeni yake huku nyuma kukiwa na matanki makubwa meusi yaliyowekwa juu, lori hili lina sehemu kwa nyuma ambayo inapojaa dereva hupita katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusambaza maji kwa kuwauzia wanaohitaji, huduma za maji safi na salama ni muhimu hasa kwa afya ya bindamu.